Mwanaume amesimama nyuma ya mimbari yenye nembo rasmi ya kitaifa huku akiwa ameshika kitabu kwa mkono mmoja. Amevaa suti rasmi na tai. Pembeni zimesimama bendera mbili za taifa anaapa au kutoa hotuba mbele ya hadhira tukio ambalo linaweza kuwa kiapo cha uongozi au maelezo rasmi ya serikali.

Watu wanne wamekusanyika mezani kwenye hafla rasmi. Mmoja amesimama huku watatu wamekaa, wawili kati yao wakiweka sahihi kwenye nyaraka. Mavazi yao ya rasmi yanaashiria tukio la kitaasisi au serikali. Tukio hili linafanyika ndani ya hema au jengo la hafla.

Watu watatu wamesimama pamoja wakitabasamu, wakiwa wamevalia mavazi yenye maandishi ya kibiashara na kitambulisho shingoni. Mmoja wao amepaka rangi usoni na mwingine amevaa kofia ya mapambo. Wanashiriki tukio la kijamii au kitaifa, linalohusisha mshikamano, uzalendo na kampeni maalum ya serikali.

Mashabiki wamevalia mavazi ya kijani na nyeupe wakishangilia kwa furaha huku wakibeba bango lenye maandishi ya timu yao pendwa. Wengine wamepaka rangi usoni kuonyesha uzalendo na mshikamano. Tukio hili inaashiria umuhimu wa michezo katika kuunganisha wananchi, kukuza utamaduni wa amani na kuimarisha ushirikiano katika jamii kwa njia ya burudani.

Watu kadhaa wamesimama kwenye jukwaa rasmi wakiwa kwenye mavazi ya heshima na suti. Baadhi yao wakiwa wamevalia mavazi maalum ya majaji au viongozi wa mahakama. Mandhari yanaashiria tukio la kitaifa au hafla ya kiserekali yenye uhusiano wa mfumo wa sheria, utawala au uapisha wa viongozi wa juu wa kitaifa.

Wakimbiaji wamevalia sare za mataifa tofauti wakishiriki mbio uwanjani mbele ya mashabiki walioketi kwenye majukwaa yaliyojaa. Mashindano haya hanafanyika kwenye uwanja mkubwa wa michezo. Taaluma ya riadha huimarisha afya, hujenga nidhamu na huleta heshima kwa taifa katika mashindano ya kimataifa yanayosimamiwa na taasisi au vyombo rasmi vya serikali.

Mwanamke ameshikilia skafu yenye maandishi ya timu ya michezo, akiwa amesimama uwanjani pamoja na mashabiki wengine. Wote wamevalia mavazi ya kuonyesha mshikamano wao. Uwanja umezungukwa na nyasi za kijani zilizotunzwa vyema, ishara ya uwekezaji wa serikali katika maendeleo ya michezo na jamii.

Majaji watatu wamevalia sare rasmi za mahakama, wakisimama pamoja kwa tabasamu, wanawake wawili na mwanamume mmoja wanaonekana wakiwa na furaha wakionyesha mshikamano na heshima katika sekta ya haki.

Wafanyikazi wawili wako kazini kwenye ofisi yenye counter ya kuhudumia wateja. Mmoja anatumia computer na lalamu. Mwingine anapanga karatasi kwenye boksi. Mezani kuna stakabadhi mbalimbali. Mazingira ni safi na rasmi.

Mwanamke amevaa mavazi rasmi ya majaji. Ameshika kitabu mkononi huku akizungumza mbele ya kipaza sauti. Nyuma yake bendera zimepangwa.

Hati ya kusafiria ya mwanaume imeonyeshwa, ikiwa na maelezo rasmi na picha yake. Nyaraka hii ni muhimu kwa utambulisho na kusafiri nje ya nchi. Chini ya usimamizi wa taasisi ya serikali.

Wanaume wamevaa mavazi ya michezo huku wakikimbia juu ya nyasi za kijani kama sehemu ya mazoezi. Wengine wanacheka na kuzungumza kwa furaha, wavu wa goli umewekwa nyuma yao, mazoezi haya yanaweza kuwa sehemu ya mpango wa serikali wa kukuza michezo au kuimarisha afya ya jamii.

Mwanamke amevaa mavazi rasmi ya jaji na anazungumza kupitia kipaza sauti. Mbele yake kuna sehemu iliyoandikwa Taasisi ya Mahakama ya Jamuhuri ya Kenya. Mandhari hii inaonyesha utekelezaji wa haki, mamlaka ya mahakama na nafasi ya serikali katika kusimamia utawala wa sheria na haki kwa wananchi.

Wachezaji waliovaa sare za mpira wa vikapu wame simama pamoja wakishikilia tuzo ya ushindi. Wote wanaruka kwa furaha huku wakishangilia. Ishara ya mafanikio yao. Mashabiki wengine wameungana nao kusherehekea. Tukio hili linaonyesha juhudi za serikali katika kukuza michezo na vipaji nchini.

Watu wameketi wakisubiri huduma katika jengo la serikali, wengine wamesimama dirishani, wakihudumiwa na maafisa walioko upande wa pili.

Watu wamekusanyika uwanjani wakiwa na bendera zilizoandikwa majina ya mashabiki wa Bandari. Wamevalia mavazi ya rangi mbalimbali na sura zao zina furaha kuu. Wanasherehekea kwa mbwembwe huku wakionyesha mshikamano na mapenzi kwa timu yao. Mazingira yanaonyesha hafla au tukio la kitaifa lenye hamasa kubwa.

Wanaume na wanawake wameketi nyuma ya madawati yenye maandishi ya huduma mbalimbali za umma. Baadhi ya wananchi wamesimama kwa mstari wakisubiri kuhudumiwa. Mazingira yanaonyesha mpangilio rasmi wa utoaji huduma kama usajili wa magari, vyeti vya tabia njema na bima ya afya. Hali hii ni ya utulivu na ya kiserikali.

Wachezaji wa mpira wa miguu wako uwanjani wakicheza kwa juhudi juu ya nyasi za kijani zilizotunzwa vizuri. Nyuma yao, mashabiki wameketi wakifuatilia mchezo kwa makini. Tukio hili linaashiria mchango wa serikali katika kukuza michezo na kuimarisha mshikamano wa kijamii kupitia shughuli za michezo.

Watu wamesimama kwa foleni wakihudumiwa katika kaunta iliyojaa nyaraka na mafaili. Baadhi yao wanashika makaratasi wakisubiri kusaidiwa. Huku wengine wakizungumza na afisa aliye upande wa pili wa dirisha. Mazingira yanashiria shughuli rasmi za utoaji wa huduma za umma katika ofisi ya serikali.

Watu kadhaa wamekaa mezani wakijaza au kusaini fomu za karatasi. Moja wao ameshika kalamu na anaandika kwenye karatasi. Huku wengine wakisimama karibu wakishuhudia au kuongojea zamu yao. Karatasi nyingi zimewekwa mezani, kuashiria kuwa usajili au uandikishaji rasmi. Mazingira ni ya ndani kando ya jengo la bati.

Wanariadha watatu wa Kenya, wamesimama wakiwa na furaha, wakivalia mavazi ya michezo. Nyuma yao, mashabiki wamekaa uwanjani wakifuatilia tukio, wakionyesha mshikamano na shangwe.

Wanaume na wanawake wamesimama kwa mstari mbele ya jengo lenye maandishi ya shirika la kitaifa. Wamevaa mavazi yanayofanana yakionyesha kuwa wako kwenye shughuli rasmi au ya kijumuia. Mazingira yanadhihirisha kuwa ni eneo la serikali au huduma za umma.